Ni kiwanda iliyojengwa katikati ya milima. Moshi yaonekana kutoka humo. Kando kuna milima mirefu mirefu.

Mazingira haya ni machafu. Kuna maji machafu yaliyopita pale. Kwa mbali kuna manyumba ya mabanda yaliyojengwa. nyaya za stima zimepita pia.

Watu waliovalia sare zao maalum na kofia kichwani, ushanga shingoni wako katika ukumbi wa michezo. Wanaimba huku wakicheza.

Ni mto ulio na maji mengi sana . Kuna mashua iliyo ndani ya mto huo na ina watu wanne ndani. Kando, kuna miti mingi iliyomea.

Hapa ni kijiji cha mabanda. Nyumba mingi yamo kando ya mto. Nyumba hayo yako katika hali mbovu. Mito yenye maji machafu yamepita katikati ya mabanda hayo. Kuna nyasi iliyomea kando.

Mazingira iliyochafu mno. Takataka yametupwa kila mahali. Manyumba ya mabanda yanaonekana. Angani kuna mawingu. Miti yamemema upande mwingine wa mto huo.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye simba. Amepanua mdomo yake na meno yake marefu marefu yanaonekana. Nyuma yake kuna kichaka.

Hawa ni watumbuizi waliovaa sare zao maalum. Wanaimba na kucheza. Wamebeba vijiti . Wako katika ukumbi la michezo.

Hawa ni wanafunzi waliovaa sare zao maalum. Wameketi chini kitako wakitazama tarakilishi iliyo mbele yao. Kuna kibodi pia katika meza.

Ni wanyama wa porini wanaoitwa swara. Swara hawa wamesimama, wana pembe mirefu. Wako jangwani. Ardhi kuna nyasi. Kando yao kuna gari iliyo na watalii waliokuja kuona swara.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye kifaru. Anakula akitembea. Nyuma yake kuna ua wa majani.

Hiki ni kichaka iliyo na miti mingi iliyojaa kwa pamoja. Ni ya rangi ya kijani. Kuna miti mirefu mirefu iliyojaa ndani yake.

Mazingira haya ni machafu. Chupa ya plastiki yametupwa kiholela. Watu wawili wamebeba gunia iliyo na chupa ndani. Kwa umbali, mto iliyo na maji chafu inaonekana. Kando yake kuna mimea.

Huyu ni mnyama wa nyumbani anayeitwa paka. Paka huyu anakunywa maziwa kutumia mipira. Kuna mtu aliyesimama nyuma yake, amembeba akimpa maziwa haya.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye simba. Simba huyu amelala chini kwa tumbo lake. Alipo amezingirwa na senenge.

Watu wengi wako uwanjani wakifanya tizi wameinama wote kuna wawili waliosimama ambao ni waelekezi wao kuna miti mirefu mirefu iliyo kando yao.

Mnyama wa porini aitwaye twiga ameutoa ulimi wake nje. Yuko mahali ambapo pamezingirwa na sengenge. Miti mingi imemea. Mazingira hayo ni ya rangi ya kijani.

Ni mazingira iliyo chafu mno na ya mabanda. Trela moja inachimba mtaro. Mtaro huo unatoa maji machafu sana. Watu wamesimama kando.

Mnyama aitwaye tembo au ndovu anakunywa maziwa. Kuna mti iliyomea kando. Watalii wako ili kuona wanyama wale.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye tembo. Anapewa maziwa na anayanywa. Mbali kuna miti inayoonekana.

Ni mazingira machafu sana, ambayo yamejaa takataka kila aina. Inaonekana kwamba, mitovu ya kutupa takataka kwa jinsi ilivyojaa na kuonekana kama milima. Kuna mitaro ambayo yamepita katikati na pia lina takataka. Kwa mbali, kuna watu wawili waliobeba gunia mgongoni.

Kuna mtaro ulio chimbwa mrefu sana. Ndani yake, ina bomba nono. Juu, kuna manyumba yaliyojengwa ya mabanda yanayoonekana.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye ngiri. Sanasana hupatikana kwenye mbuga ya wanyama. Ngiri huyu anaonekana kuwa mchafu mno amelala chini ana nywele mwilini mwake.

Inaonekana kua nyumba za mabati zilizojengwa zikikaribiana sana. Nyumba hizi haziko katika hali nzuri kwa jinsi zilivyokaribiana pamoja. Miti pia zinaonekana kwa umbali.

Ni mnyama wa porini aitwaye swara. Ana rangi ya kahawia na rangi nyeupe tumboni, pembe zake zaoenekana kuwa mrefu mno. Swara huyu anakula nyasi. Ardhi yaonekana kua na zao nzuri ya nyasi inayovutia.

Hapa ni kituo cha wanyama. Twiga watatu warefu wanaonekana. Watalii wamekuja kutalii huku ,wanawapa twiga hao chakula huku mwanaume mmoja akiwapiga picha. Kuna maji pia kwenye karai ya rangi ya samawati.

Hawa ni ndege wanaoitwa mbuni, wako wanne wanaonekana kutembea katika mwelekeo moja. Hapa walipo pana nyasi mengi, kwa umbali jiji lililojengwa kwa manyumba za ghorofa zaonekana.

Ni mazingira iliyojaa takataka ya kila aina. Imezingirwa na ua wa mabati. Takataka iliyo kwenye gunia, yaonekana kuning'inia kwenye ratili, ishara ya kupima uzito wa takataka huo.

Mazingira yanaonekana masafi sana. Majani yakiwa na rangi ya kijani kibichi na ni mengi mno. Maji yana utaratibu wake, na ni maji masafi mno. Tumbili anaonekana kwa umbali, akiyanywa maji yale.

Ni ndege saba waliosimama. Wote wanataza upande tofautofauti. Kando yao kuna maji yanayoonekana kuwa safi. Kwa umbali, miti yanaonekana.

Ni barabara mrefu unaoonekana kupita katikati ya miti. Barabara hiyo i wazi, haina magari wala mtu yeyote. Miti mirefu mirefu zimemea kando ya barabara hii. Kuna pia mimea fupi fupi.

Ni kijiji iliyo jaa taka ,manyumba yamo katika hali mbovu kuna mchafuko wa mto inayotiririka. Taka yametupwa kiholelaholela manyumba yamejengwa kando ya mto huo.

Ni mnyama wa porini aitwaye punda milia. Ana rangi mbili mwilini. Rangi nyeusi na nyeupe. Amesimama na kutuonyesha mgongo wake. Yuko katika nchi kavu. Kando yake twaona shina la mti.

Ni twiga mrefu sana aliyesimama kidete na kutazama mbele. Amezingirwa na miti yenye matawi mengi ya kijani kibichi. Kwa umbali sana majengo ya nyumba yanaonekana.

Mazingira machafu haya, taka yametapakaa kila mahali. Magunia na hata sufuria chafu. Ni mazingira mabaya. Nyumba hizo ziko katika hali bovu, inakaa mabanda. Kijana huyu anaonekana kuokota taka yale.

Hawa ni wanyama wa porini, wanaitwa punda milia. Wanaonekana kutembea na kukula nyasi, iliyomea ardhini. Kwa umbali kuna majengo ya jiji.

Mwanadada mmoja anaonekana akitembea. Kando yake mazingira ni machafu mno. Takataka ya kila aina, yamejaa kote. Pia kuna manyumba ya mabanda ambayo hayakuajika hali nzuri.

Inaonekana kuwa mbuga ya wanyama. Ndovu wachafu wanaonekana wakinywa maji. Kuna watu wengi wanaonekana kwa umbali. Ni watalii waliokuja kuona ndovu hawa. Waliovaa sare za kijani kibichi wanaonekana kwa umbali ni waelekezi.

Wanyama wanaonekana sehemu tatu tofauti tofauti. Wanyama hawa ni wanyama wa nyumbani. Wa kwanza wanaonekana kua ng'ombe wanaokula nyasi. Wa pili wanaonekana kua kondoo wanaokula nyasi vilevile. Watatu pia ni kondoo wanaokula nyasi.

Huyu ni mnyama wa porini aitwaye fisi. Fisi huyu amesimama na kutazama nyuma. Yuko jangwani. Kuna nyasi ambayo imemea alipo simama fisi huyu.

Mashine inaonekana kuyabomoa nyumba za mabati na vitu vya nyumba kutapakaa chini kila mahali. Nyumba hizo ziko katika hali mbovu. Mtu mmoja pia amesimama kando ya mashine hiyo.

Tunamuona tembo na mwanaume mmoja aliyevaa aproni ya rangi ya kijani kibichi, na kofia nyeupe. Mtu huyo anaonekana kumpa tembo maziwa yale, na mkono mwingine umebeba maziwa mengine.

Ni nyani mkubwa sana, ambaye ameketi chini. Amebeba chakula mkononi huku akiangalia kando. Kando yake kuna mboga aina ya sukuma wiki. Nyuma yake kuna nchi kavu yenye udongo.

Ndege wawili wanatembea sako kwa bako kwa bako. Wanaonekana kutafuta chakula. Wana nywele iliyosimama vichwani mwao. Wana miguu mirefu pia. Ardhini, kuna nyasi iliyomea vizuri sana, kuashiria mazingira haya ni masafi.

Inaonekana kuwa ukumbi wa michezo. Waigizaji hao wamebeba ngoma zao wakizipiga na kuigiza kwa mziki na densi kemukemu. Watazamaji pia wanaonekana pia kutumbuizwa.

Kifaru anayeonekana kujeruhiwa anakimbia huku ana leso iliyofunika uso wake. Kifaru huyu amejeruhiwa shingoni na pia sikioni. Askari wa wanyama anaonekana wengi sana, wana nia ya kumshika kifaru huyo.

Ni kijiji kuu cha Nairobi mahali paitwapo KICC. Ina jengo refu sana na kando yake kuna sanamu ya rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Pale kuna mimea kando na maji masafi yanayonyunyiza.

Ni ndege wawili waliosimama sako kwa bako. Wamesimama katika jiwe. Ndege hao wanatazama mbele. Kando yao kuna kichaka inaonekana. Wako msituni.

Bwawa ulio na maji mchafu mno. Juu yake ina kiriba iliyomea. Kuna miti iliyoanguka upande moja hadi upande mwingine wa bwawa hio. Kuna kichaka kubwa kando yake.

Huku ni jangwani. Tunamuona mwanaume mmoja aliyebeba leso mkononi. Akimkimbiza kifaru. Kifaru huyu anaonekana kudungwa na mkuki, kwa upande wa nyuma.

Maskani ya mabanda ambayo yamejengwa na matope pamoja na mabati. Maskani hayo ni mabovu, mazingira ni machafu na taka yametupwa ovyoovyo kila mahali. Maji machafu yanaonekana yakitiririka.

Hapa ni porini ambapo kuna mnyama mmoja mwenye pime mrefu aliyesimama na anakula majani chini. Majani mengi yamemea ardhini. Mahala hapo pamezingirwa na ua wa seng'eng'e.

Twiga mmoja mrefu mwenye rangi ya kahawi amesimama pekee yake na kutazma mbele kana kwamba anatazma kitu. Yuko katikati mwa msitu ambapo pamemea majani mengi sana.

Maji yanaonekana yakiwa masafi mno. Ndani yake kuna mamba watatu ambaye wanaogelea. Mama mmoja ametazama mbele na meno yake yanaonekana. Kuna sehemu iliyo na udongo, ambayo kuna ndege wamesimama.

Watu wawili waliovaa aproni, mmoja akiwa na barakoa na mudguard wamesimama mbele ya mkokoteni iliyojaa takataka ya kila aina. Inaonekana wanafanya usafi katika mitaro. Kando yao ni barabara na watu wanapita.

Wanafunzi waliovaa sare zao maalumu wanaonekana. Wameketi chini kitako. Mbele yao kuna skirini ambayo inaonyesha watu wakiongea. Inaashiria kua wanafunzi hawa wanapokea masomo kupitia mitandaoni.

Huyu ni ndege aitwaye mbuni. Mbuni huyu anaonekana kusimama wima na kupanua midomo yake. Mbuni huyu yuko kwenye mbuga la wanyama.

Hawa ni aina ya ndege wanaoitwa mbuni. Mbuni ni aina ya ndege iliyo na mwili mkubwa na miguu mirefu, mirefu. Wanaonekana kula nyasi. Kwa umbali kuna manyumba yanayoonekana.

Simba mmoja aliyelala chini kwa tumbo lake na kutazama mbele, yuko katika jangwani. Ardhi alipolala simba, imeinuka kidogo. Kwa umbali majengo ya jiji yanaonekana.

Mafuriko ya maji machafu yanaonekana, ishara kwamba mvua kubwa imenyesha. Kuna watu kando ya mafuriko, wanaonekana kuokoa vitu vyao. Nyumba zilizo katika hali mbovu pia, zinaonekana.

Hii ni gari ya uchukuzi. Lapatikana jijini. Limesimama ili abiria kupanda. Limewekwa nembo la mahali ambapo gari hili lapitia pamoja na bei.

Barabara kuu ya magari ya uchukuzi na magari ya kibinafsi. Katikati mwa barabara hio kuna taa zilizosimama. Kina miti zilizomea kando ya barabara hii.

Katikati mwa jijini, ambapo shughuli za kawaida zaendelea. Magari ya uchukuzi yamo, watu wamesimama barabarani. Manyumba ya ghorofa yaonekana. Kuna watu, waendeshaji wa pikipiki pia.

Katikati mwa jiji ambapo shughuli ya kawaida yaendelea. Magari ya uchukuzi yamo. Yamesimama yakibeba abiria. Watu watembea katikati mwa jiji. Manyumba ya ghorofa marefu marefu yanaonekana.

Ni katikati mwa jiji ambapo shughuli za kawaida zaendelea. Magari ya ucukuzi yanabeba abiria. Watu wanapita barabarani wengine wakitembea. Kuna nyumba za ghorofa. Kuna miti iliyo kando ya barabara.

Barabara kuu ya gari ya uchukuzi na magari ya kibinafsi, magari yanapita. Katikati kuna nyasi iliyomea, kuna manyumba ya ghorofa yaliyo kando ya barabara hio.

Ni barabarani ambapo shuguli za kawaida zaendelea. Magari mengi yanapita kwenye barabara hilo. Watu wanapita wakitembea. Kando ya barabara hilo, kuna miti mirefu mirefu iliyomea.

Hapa ni katika jiji. Kuna gari kubwa ya uchukuzi aina ya basi ambayo inabeba abiria. Abiria wengine wamesimama katika basi. Wengine wamo nje ya basi wakitembea. Kuna pikipiki iliyobeba mtu mmoja. Kwa umbali kuna miti.

Hapa ni jijini. Magari ya uchukuzi yamesimama abiria wakiingia ndani. Yamewekwa bango juu yao ikielezea mahali ambapo gari hizi zaenda. Kuna ghorofa zilizo kando ya barabara. Watu wengi wanaonekana kutembea barabarani.

Ni katikati mwa jijini ambapo shughuli ya kawaida yaendelea. Magari yamo barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara hii. Kuna maghorofa marefu marefu. Kando ya barabara hiyo kuna miti zilizomea.

Ni katikati mwa jiji ambapo magari ya uchukuzi imesimama tayari kubeba abiria kuwapeleka sehemu mbalimbali. Watu wanapita njiani. Gari hilo lina nembo la mahali inapoenda.

Hapa ni katikati mwa jijini ambalo kuna gari la uchukuzi aina ya basi Abiria wengi wamo ndani wakiwemo waliosimama. Nje kuna wanaopita na kuna pia pikipiki iliyobeba mtu.

Katikati mwa jiji ambapo tunaona magari ya uchukuzi yako katika harakati ya kusafirisha abiria. Vilevile kuna magari ya kibinafsi, polisi wa trafiki wanaonekana kuwapa magari mwongozo. Watu wako katika shughuli zao wengine wakionekana wameketi chini kitako.

Msongamano wa magari ya uchukuzi, na yale ya kibinafsi katika barabara. Inaonekana magari haya hayasongi kwa ajili ya hayo. Upande mwingine pia, kuna majengo ya nyumba za ghorofa.

Katikati mwa jiji ambamo watu wana shughuli tofuti tofauti, gari la uchukuzi linaonekana. Kuna pia wanaoendesha pikipiki na pia kuna gari ya kibinafsi. Majengo marefu yanaonekana. Kuna miti yenye matawi mengi pia.

Ni katikati mwa jiji ambapo shughuli vya kawaida vinaendelea. Shughuli vya kuuza na kununua pia vinaendela. Kuna gari ya uchukuzi iliyosimama ambayo ina bango juu yake iliyoandikwa kuwa inaenda Nakuru.

Ni katikati mwa jiji. Gari ya uchukuzi aina ya basi yamesimama. Kando kuna gari ya kibinafsi pia. Askari amesimama na mtu anaonekana kuwasiliana na yeye. Kwa umbali kuna miti iliyo na matawi mengi na pia kuna nyumba ya ghorofa.

Ni katikati mwa jiji ambapo shughuli za kawaida zinaendelea. Magari ya uchukuzi yamesimama. Yako tayari kubeba abiria na kuwapeleka sehemu mbalimbali yaliyoandikwa kwenye kibango.

Hii ni kibao la gari la uchukuzi. Ina nambari yake maalumu na inaashiria gari hili inaenda katika sehemu zilizoandikwa hali katika ubao zikiwemo Community, KMTC, Coptic, Adams, Greenhouse, Wanyee, Satelite na Kabiria.

Ni katikati mwa jiji ambapo watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Kuna magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa kando, kuna magari ya uchukuzi ambayo yana mabango kwa sehemu ambapo zinaenda na pia kuna wabeba mzigo na pia wanaotembea katika jiji.

Barabara kuu ya gari ya uchukuzi na magari ya kibinafsi. Gari moja liko kwenye kituo cha basi na mtu mmoja amesimama mlangoni akiita abiria. Kuna watu wanaotembea pia kando ya barabara hiyo.

Haa ni barabarani, kuna njia inayopita chini ya barabara ingine. Gari mbili za kibinafsi zinaonekana kupitia njia hio. Mtu anayeendesha pikipiki pia anonekana.

Hili ni gari la moshi. Linaonekana kupitia kwa seng'enge. Gari hilo la moshi lapitia juu ya reli njia ya kimaalum. Kwa umbali kuna miti kando. Ardhini kuna nyasi.

Magari ya uchukuzi na ya kibinafsi yamesongamana upande mmoja wa barabara. Upande mwingine wa barabara uko wazi. Taa kubwa iko katikati ya barabara. Kando ya barabara iyo kuna miti mengi.

Hapa ni barabarani, lina bomba la kupitisha maji, mvua inaponyesha, ili isifurike. Kuna njia ilio chini ya barabara hiyo kuu. Watu wawili, wanatembea, magari mawili yameegeshwa kando.

Ni katika barabara, ambpo, magari mengi yanapita. Taniboi, wa gari aina ya basi, amesimama mlangoni. Taa kubwa, imo katikati ya barabara. Kwa umbali, kuna nyumba za ghorofa.

Ni katikati mwa jiji, ambapo shughuli za kawaida zinaendelea. Kuna magari ya uchukuzi ambayo yanangoja kujaa yaondoke. Kuna wachuuzi walio kando ya barabara, wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kwa umbali, kuna majengo ya ghorofa.

Ni barabara kuu yenye magari ya usafirishaji na ya binafsi yanayopita katikati. Barabara hii ina kivuko kilichojengwa juu yake. Kuna miti mingi kando kando ya barabara hii.

Hapa ni barabarani. Kuna gari aina ya Nisani, inayoonekana ikikuja. Gari ya kibinafsi pia imeegeshwa kando. Barabara hii ina njia iliyojengwa chini ya barabara ingine. Watu wanaonekana kusimama kando.

Ni kituo cha magari ya uchukuzi. Gari moja aina ya basi imesimama kubeba wateja na ina kibango kuashiria sehemu mbalimbali iendapo. Nje yake mwanaume mmoja anapita.

Barabara kuu iliyo na magari, na pikipiki, katikati kuna nembo inayoonyesha wasafiri na dereva mwelekeo. Pia kuna majengo na miti kando ya barabara. Kuna mchuuzi aliye na nwavuli ya samawati.

Ni katikati mwa jiji ambamo shughuli za kawaida zinaendelea. Gari ya uchukuzi imesimama, inabeba abiria. Kuna kibango inayoonyesha mahala ambapo basi hii linaenda.

Ni katika jiji msichana huyu amesimama kana kwamba yuko tayari kupigwa picha. Kando yake kuna mchuuzi anayeuza vitu mbalimbali kama vile manguo, mfuko na miwani. Upande mwingine kuna mtu anayepita na pia kuna gari ya kibinafsi. Kwa umbali miti zinaonekana.

Magari matatu ya uchukuzi yanayopatikana jijini, yanasafirisha watu kwenda na kurudi jijini. Kando yake kuna majengo kadhaa pia ya ghorofa na pia miti inaonekana.

Katikati mwa jijini ambapo kuna magari ya uchukuzi. Askari wa trafiki wanawapa madereva muongozo. Watu wako katika shughuli zao za kila siku. Nyumba ya ghorofa yanaonekana.

Katikati mwa jiji ambapo shughuli za kawaida zinaendelea, magari ya uchukuzi yanaonekana. Mizigo zinafungwa juu ya magari. Yako karibu kuondoka. Kando pia kuna wasafiri wengine na wachuuzi.

Ni katikati mwa jijini ambako shughuli mbali mbali inaendelea, ikiwemo magari za uchukuzi, watu kuendelea na kazi zao za kila siku, na pia wakutafuta riziki zao kama kubeba mizigo.

Ni katikati mwa jiji ambapo shughuli tofauti tofauti vinaendelea. Kuna magari ya uchukuzi yaliyosimama hapo tayari kubeba abiria kuwapeleka sehemu mbalimbali. Kuna wapita njia wanaonekana wanapita. Kuna manyumba marefu marefu pia yanaonekana. Na miti pia yanaonekana.

Hapa ni baabarani. Magari ya uchukuzi na ya kibinafsi yanaonekana kusongamana. Kuna mataa ya trafiki kwa umbali. Barabara ni baridi, ishara kua mvua imenyesha.

Mabomba mengi ya maji yako chini. Kuna mchanga ardhini. Kwa umbali kuna manyumba na magari mengi yaliyosimama, aina ya trakta. Ujenzi unaendelea humu.

Maji yanamwagika chini kutoka katika bomba moja. Maji hayo ni masafi mno. Mimea na nyasi zipo ardhini. Angani kuna mawingu. Nyaya za stima zimepita pale.

Ni udongo unaoonekana rangi nyeusi. Katikati kuna maji ya mtaro, ambayo yanaonekana kua chafu mno. Mbali kidogo tunaona manyumba yaliyojengwa ya ghorofa, na pia miti iliyomea.

Hii ni mfereji ya maji ambao yaonekana hayajakamilika. Mfereji huu umefungwa kwa uzio wa mbao ya rangi ya kahawia. Hauna maji kamu, ishara yamekauaka.

Tangi ya rangi nyeusi ya maji iitwayo Roto iliyosimamishwa juu kwenye paa la nyumba. Nyumba mengine pamoja na miti yanaonekana pia kwa umbali.

Huu ni udongo unaoonekana nyeusi, maji machafu yamepita katikati .Kuna uchafu pia kando ya maji hayo. Bomba ya maji ya chuma inaonekana kupitia chini ya ardhi.

Ni udongo uliomomonyoka kuna mtaro katikati ilio na maji machafu yaliyosimama. Kuna bomba matatu madogo madogo ya maji yanayopita chini ya ardhi hiyo.